Hili ni eneo kwa ajili ya utoaji wa fedha kwa njia ya kadi. Eneo hili ni salama na lenye ulinzi, kwa ajili ya fedha za mtumiaji.

Hili ni eneo la huduma za kifedha. Kuna mashine mbili zimewekwa ukutani zikiwa tayari kutoa huduma za kifedha. Mashine hizi zinawawezesha wateja kutoa pesa kuweka pesa na kufanya miamala mingine ya kibenki kwa urahisi

Mhudumu wa benki anapokea pesa za dola kutoka kwa mteja mikono yao inaonekana ikihesabu pesa, huduma ya benki kuwawezesha watu kuhifadhi pesa na kufanya malipo.

Bango kwa ajili ya kuitangaza benki ya kimataifa ya ¨absa¨, unaweza kutoa pesa, kuweka pesa, kulipa bili mbalimbali kupitia mawakala wa absa waliopo nchi nzima.

Eneo salama kwa ajili ya utunzaji wa fedha. Wahudumu, wateja wapo tayari kuhifadhi fedha zao, kwa ajili ya matumizi ya baadaye.

Mteja akibadilishana noti za dola za Marekani na muhudumu wa benki, kupitia dirisha la kioo; mwonekano wa huduma ya kifedha ya moja kwa moja.

Eneo kwa ajili ya uhifadhi wa pesa ndani ya eneo hili mtumiaji anahifadhi pesa zake na kuzipata wakati wowote kwa usalama wa hali ya juu, wafanyakazi walio na tabasamu wapo mbele ya eneo hili.

Watu waliovalia mavazi rasmi ya kibiashara wapo mbele ya bango la benki. Watu hawa wanaonesha ishara ya mafanikio ya kifedha.

Mteja akiwa katika mashine ya kutolea fedha kwa njia ya kadi, mashine hii uhifadhi fedha na kuruhusu watumiaji kutoa fedha zao kwa njia ya kadi.

Kipeperushi kinachoonyesha huduma za kifedha kupitia kadi. Kadi hii kutoka katika kampuni ya "absa". Mtumiaji atanunua na kufanya malipo kupitia kadi yake.

Kampuni kubwa na ya kisasa ya uuzaji wa magari. Gari jeupe, gari jeusi, pamoja na mhudumu; akiwa katika maonyesho ya magari hayo.

Hili ni eneo kwa ajili ya uuzaji na ukodishaji wa magari, Magari ya Kampuni tofauti yanapatikana hapa.

Eneo lenye mandhari nzuri kwa ajil ya uuzwajii wa magari ya kisasa, gari nyeupe yenye muundo mzuri, gari nyeusi lenye muundo wa kisasa zinaonekana.

Hii ni sehemu ambapo magari ya aina tofautitofauti yanauzwa. Magari haya ni yenye ubora na yenye kuvutia kutoka kampuni mbalimbali za utengenezaji wa magari.

Hili ni eneo kwa ajili ya uuzaji na ukodishwaji wa magari ya kampuni tofautitofauti. Mteja anauwezo wa kumiliki gari lake.

Sehemu ya uuzaji wa magari, gari lipo tayari kwa ajili ya kuuzwa. Mteja anakagua gari kabla ya kununua.

Mandhari safi ya ndani ya gari. Gari lililopo katika hali ya ubora tayari kwa kuuzwa. Gari hili bado ni jipya.

Ndani ya gari la "Toyota" lililoegeshwa kwenye jumba la maonyesho. Kuna viti vya ngozi, dashibodi ya kidijitali na skrini ya kugusa. Hii ni mandhari ya muuzaji wa magari ikiashiria ubora, teknolojia na uzoefu wa ununuzi wa kisasa.

Hili ni eneo ambapo magari yanauzwa. Ndani ya eneo hili kuna magari ya aina mbalimbali, ikiwemo "Toyota". Magari haya ni bora na imara.

Eneo la kisasa kwa ajili ya uuzaji wa magari. Magari yenye thamani yanapatikana yakiwa katika ubora wa hali ya juu.

Magari mapya ya toyota yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye kiwanja cha changarawe, hii ni mandhari ya kawaida ambapo magari huuzwa, kuonyeshwa na kutolewa huduma kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kuaminika.

Hii ni sehemu ya kisasa kwa ajili ya uuzaji wa magari. Magari ya aina mbalimbali yanapatikana katika eneo hili hususan magari aina ya "Hyundai".

Eneo kwa ajili ili ya uuzaji wa magari, magari ya kampuni tofauti tofauti ,yapo kwa ajili ya kuuzwa ama kukodishwa.

Sehemu ya nyuma ya gari la kisasa inaonekana. Gari ina milango minne na viti vya ngozi. Vioo vya paa vinafanya mwanga uingie ndani.

wateja wawili, wamesimama mbele ya jengo na uuzaji wa magari, lenye nembo ya "Nisani" wakishikilia funguo kubwa ya mfano, ishara ya makabidhiano ya gari jipya.

Eneo la kisasa la uuzaji wa magari, magari ya kampuni tofautitofauti kama toyota yanapatikana hapa, magari yakiwa katika hali nzuri.

Hii ni sehemu panapouzwa magari ya aina mbalimbali, hili ni gari ambalo tayari lipo sokoni, ndani ya gari hili kuna mazingira tulivu na salama kwa ajili ya kuvutia wateja.

Magari haya yanauzwa, magari aina ya Toyota yakiwa yameegeshwa. Magari yanaonekana karibu na ukuta haya ni magari ya kisasa na yanapendeza.

Ndani ya duka dogo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa safi na salama kwa watumiaji, ndani ya duka hili kuna friji dogo kwa ajili ya kuhifadhi maziwa.

Duka kwa ajili ya uuzaji wa maziwa. Duka hili hutoa huduma ya maziwa safi na salama, kwa ajili ya kuhakikisha afya ya mlaji.

Ndani ya duka dogo kwa ajili ya kutoa huduma ya maziwa mwanamke anaonekana akihudumia mteja maziwa ambayo ni safi na salama.

Hili ni duka kwa ajili ya uuzaji wa maziwa aina mbalimbali. Wateja wamejitokeza kwa wingi kwa ajili ya kupata maziwa.

Duka dogo kwa ajili ya utoaji wa huduma ya maziwa kwa watumiaji, ndani ya duka hili kuna mashine ya kisasa kwa ajili ya utoaji huduma ya maziwa.

Mashine ndogo ya kisasa kwa ajili ya utoaji huduma ya maziwa. Maziwa yanayopatikana hapa ni safi, salama na yenye ubaridi.

Mashine ya kisasa kwa ajili ya kutoa huduma ya maziwa. Mteja anajihudumia mwenyewe kwenye mashine hii. Mashine hii ina sehemu ya kuweka chombo kwa ajili ya kupata huduma ya maziwa.

Hili ni duka la bidhaa ya maziwa lililoandaliwa kwa wateja wa kisasa kwa sababu linamuundo mzuri uliopambwa na maputo kwa nje, taswira ya biashara ya rejareja inayojali uzoefu wa mteja.

Mtu aliyevaa koti jeupe la maabara, anamimina maziwa kutoka kwenye jagi la plastiki hadi kwenye chombo cha kupimia, mezani kuna kopo la unga wa maziwa, chupa ya manjano na daftari la maelezo.

Hili ni duka dogo kwa ajili ya utoaji huduma ya maziwa, mtoa huduma akiwa mbele ya duka kwa ajili ya kuhudumia wateja.

Mashine ya kisasa kwa ajili ya kutoa huduma ya maziwa, mashine hii imo ndani ya duka kubwa, mteja anapata nafasi ya kujihudumia yeye mwenyewe.

Mashine ndogo ya utoaji wa huduma ya maziwa safi na salama, mteja anajihudumia maziwa. Hapa atapata maziwa safi, bora na baridi.

Eneo zuri lenye mandhari ya kuvutia. Hapa kuna mashine kubwa kwajili ya utoaji huduma ya maziwa safi na salama. Mtoa huduma yupo kwajili ya utoaji wa huduma.

Ndani ya duka dogo ambalo wanauza maziwa. Hapa wateja wanafurahia huduma wanazozipata kutoka kwa mtoa huduma.

Duka dogo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa ya kwenye chupa, hapa kuna maziwa ya aina tofautitofauti.

Mashine ndogo ya kisasa iliyopo ndani ya duka. Hii ni mashine inayotoa huduma ya maziwa, mtumiaji anapata maziwa safi, baridi na salama.

Mashine ya kisasa ya utoaji wa huduma ya maziwa ipo tayari kwa ajili ya kuhudumia maziwa safi na salama kwa walaji, katika mashine hii kuna sehemu ya kuweka chombo kwa ajili ya kupokea maziwa.

Mashine kubwa na ya kisasa kwa ajili ya kutoa huduma ya maziwa ipo tayari, fundi anaonekana akimaliza kuiweka katika eneo la kutoa huduma.

Duka kubwa lenye kuuza maziwa ya aina tofauti. Kuna maziwa ya kunywa, na kuna maziwa ya unga.

Eneo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, mashine mbili kubwa na ndogo zipo tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja wa maziwa kwa njia ya kisasa.

Hii ni mashine ya kisasa, mashine hii huruhusu mtumiaji kujihudumia maziwa mwenyewe. Mashine hii hutoa maziwa safi na salama kwa afya.

Hili ni eneo. Ndani ya eneo hili kunapatikana mashine ya kisasa, kwa ajili ya kuhudumia maziwa yaliyo safi na salama. Wateja mbalimbali wakiwa wanapata huduma ya maziwa.

Eneo kwa ajili ya utoaji huduma ya maziwa, ndani ya eneo hili kuna mashine kubwa ya kisasa. Mashine hii ina sehemu mbili kwa ajili ya upakiaji wa maziwa.

Kundi la watu wakifurahia vinywaji vya maziwa mtaani, walisherehekea kwa kushiriki tukio la kijamii, kuna mikate, ndizi na vikombe vya maziwa.

Duka dogo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, mteja anapata maziwa kwa lita au kikombe. Wateja pamoja na mhudumu aliyevalia koti jeupe wanaonekana.

Mashine ya kisasa kwaajili ya kutoa huduma ya maziwa. Hii ni mashine inayotoa maziwa safi , salama na yaliyo na ubaridi.

Mashine ya kisasa ya utoaji wa huduma ya maziwa ipo ndani ya duka kwa ajili ya kuhudumia wateja wa maziwa, dirisha dogo ni sehemu ya kuweka chombo kwa ajili ya kupokea maziwa.

Hii ni mashine ya kisasa inatoa huduma ya maziwa, mashine hii inaruhusu mtumiaji kujihudumia maziwa yeye mwenyewe, atapata maziwa safi na yaliyo baridi.

Eneo hili, mashine ndogo ya kisasa kwa ajili ya kutoa huduma ya maziwa, dirisha dogo katika mashine hii ni sehemu ya kuweka chombo kwa ajili ya kupata maziwa.

Mtoa huduma ndani ya duka la rejareja. Hapa anachuja maziwa, kwa ajili ya kumuhudumia mteja wake. Anazingatia usafi wa afya ya mlaji.

Mashine ndogo ya kisasa kwa ajili ya kutoa huduma ya maziwa mashine hii hutoa maziwa safi, salama na yenye ubora wa hali ya juu ikizingatia afya ya mlaji.

Eneo kwa ajili ya utoaji wa huduma ya maziwa, hapa kuna mashine kubwa ya kisasa kwa ajili ya kuhudumia walaji. Maziwa haya ni safi na yenye ubora.

Hii ni mashine ya kisasa kwa ajili ya utoaji wa maziwa, mteja anajihudumia yeye mwenyewe, na anapata maziwa bora na yaliyo safi.

Duka dogo kwaajili ya uuzaji wa maziwa safi na salama. Mtoa huduma akaendelea na huduma akimuudumia mteja wake kwa hali ya ukarimu na bashasha.

Hili ni duka lenye kubwa lenye bango kubwa lenye picha za bidhaa za maziwa, aisikrimu na maji ya kunywa. Bango linaonesha huduma ya 'food delivery' na namba za mawasiliano.

Eneo dogo; eneo hili kuna mashine ya kisasa kwa ajili ya utoaji wa maziwa, chombo kipo tayari na mhudumu anahudumia.

Hili ni eneo kwa ajili ya huduma ya maziwa, mhudumu yupo tayari, kwa ajili ya kupokea wateja mbalimbali.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa. Ikiwa na sehemu mbili za kutoa bidhaa, kila moja ikiwa na sehemu yake kwa ajili ya kuweka chombo. Mbele kuna picha za ng'ombe wakila majani.

Ndani ya duka lenye bidhaa mbalimbali hii ni mashine kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, mashine hii hutoa maziwa safi, salama na yenye ubaridi.

Hili ni duka dogo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, hapa mtoa huduma yupo tayari kumhudumia mteja wake maziwa yaliyo bora.

Mashine ndogo kwaajili ya uuzaji wa maziwa, mashine hii ni ya kisasa inayomuewezesha mtumiaji kujihudumia mwenyewe, hii ni mashine ambayo inatoa maziwa baridi, safi na salama.

Mashine ya kisasa kwa ajili ya kutoa huduma ya maziwa, mashine hii humruhusu mtumiaji kujihudumia maziwa yeye mwenyewe.

Mtoa huduma yupo ndani ya duka lake. Hapa kuna mashine inayotoa huduma ya maziwa. Mashine hii ina sehemu ya kuweka chombo kwa ajili ya kupokea maziwa.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya maziwa. Mashine hii humruhusu mtumiaji kujihudumia maziwa. Hapa atapata maziwa safi, salama na yenye ubaridi.

Hili ni soko ambapo kuna mashine za kuuza maziwa hapa wateja wanapata maziwa safi na yenye ubora.

Mashine ya kisasa kwa ajili ya utoaji wa huduma ya maziwa safi na salama. Mteja anapata maziwa yaliyobaridi kutoka katika mashine hii.

Hili ni eneo lenye mashine ya kisasa ya uuzaji wa maziwa wateja mbalimbali, wanaonekana wakitoka kununua maziwa.

Eneo hili ni la duka hapa kuna huduma mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya kawaida, hapa kuna mashine kwa ajili ya kutoa huduma ya maziwa.

Mashine ndogo kwa ajili ya utoaji wa huduma ya maziwa mashine hii kumruhusu mteja kujihudumia maziwa, kwa kupitia mashine hii mteja anapata maziwa bora na yaliyo baridi.

Eneo dogo ambapo kunapatikana mashine ya kutoa huduma ya maziwa, maziwa safi na salama yanapatikana katika eneo hili. Mashine hii ina sehemu ndogo kwa ajili ya kuweka chombo.

Eneo hili kuna mashine za kisasa kwa ajili ya kutoa huduma ya maziwa. Kidirisha kidogo katika mashine hii ni sehemu ya kuwekea kifaa au chombo kwa ajili ya kubebea maziwa.

Duka dogo kwa ajili ya kutoa huduma ya maziwa safi na salama. Mteja yupo tayari kwa ajili ya kuhudumiwa maziwa.

Hii niashine ya kisasa kwa ajili ya kuhudumia maziwa, hapa maziwa safi, salama na yenye ubaridi yanapatikana kwa afya ya mlaji.

Duka dogo lililopo ndani ya jengo la biashara. Duka hili linauza bidhaa ndogondogo kwa ajili ya matumizi ya majumbani.

Duka dogo kwa ajili ya uuzaji wa vinywaji na bidhaa mbalimbali za majumbani. Mbele ya duka hili kuna friji mbili, ambazo zimejaa soda aina mbalimbali.

Duka dogo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa. Duka hili linatoa maziwa ya chupa, maziwa ya viboksi kwa ajili ya matumizi ya mlaji.

Mashine ya kisasa kwa ajili ya kutoa huduma ya maziwa, mashine hii humrahisishia mtumiaji kujihudumia maziwa. Maziwa yanapatikana kwa hali ya ubora, safi na baridi.

Mteja anatoa maziwa kwenye mashine ya kisasa ya maziwa, mashine hii huuza maziwa kwa wateja. Njia hii hurahisisha upatikanaji wa maziwa safi bila kuhitaji mfanyakazi.

Duka dogo kwa ajili ya utoaji wa huduma ya maziwa, mteja anaonekana akiingia ndani ya duka kwa ajili ya kupata maziwa safi na salama.

Mashine kwaajili ya uuzaji wa maziwa. Hapa mhudumu akionyesha jinsi ya kutumia mashine hii. Ndani ya kioo kidogo, inaonyesha jagi likimiminwa maziwa.

Hii ni mashine ya kisasa kwajili ya uuzaji wa maziwa safi na bora kwa afya ya mtumiaji, mtoa huduma anaonekana ni mwenye furaha kwa ajili ya kutoa huduma.

Huyu ni mteja ambaye anapata huduma ya maziwa kutoka katika mashine maalumu ya maziwa, mashine hii inampa mteja maziwa safi na baridi.

Kituo cha maziwa safi ,cha kwa kutumia mashine, imewekwa katika mazingira usalama, inahakikisha uharaka na usalama kwa wateja wa kawaida.

Hili ni duka maalum kwa ajili ya uuzaji wa maziwa safi na salama. Katika eneo hili kuna ndoo iliyojaa maziwa tayari kwa kuhudumia wateja.

Mteja akijihudumia maziwa kutoka katika mashine ndogo ya kisasa, mashine hii hutoa maziwa safi na yaliyo baridi.

Mashine ya kisasa ya utoaji wa maziwa. Mtumiaji anajihudumia yeye mwenyewe. Mashine hii hutoa maziwa yaliyo bora.

Mhudumu akiwa katika eneo lake la kazi, hapa anatumia mashine ya kisasa kabisa kwa ajili ya kuhudumia maziwa yaliyo safi na salama kwa watumiaji.

Hii ni mashine ya kisasa. Mashine hii inatoa huduma ya maziwa safi na bora kwa watumiaji. Mtoa huduma yuko mbele ya mashine tayari kwa kuhudumia wateja.

Mashine ya kisasa kwa ajili ya kutoa huduma ya maziwa, mashine hii huruhusu mtumiaji kujihudumia maziwa yeye mwenyewe.

Duka dogo kwa ajili ya kutoa huduma ya maziwa, duka hili linauza maziwa ya aina mbalimbali. Kuhakikisha afya ya mlaji.

Hili ni eneo kwa ajili ya kutoa huduma ya maziwa, mashine ya kisasa inapatikana kwa ajili ya huduma hiyo, wateja mbalimbali wako kwa ajili ya kupata huduma.

Hii ni mashine kwa ajili ya huduma ya maziwa safi na salama, ndani ya eneo hili kuna kiti kwa ajili ya mtoa huduma. Mashine ina sehemu ya kuweka chombo kwa ajili ya kupokea maziwa.

Hii ni mashine ya kisasa kwa ajili ya kutoa huduma ya maziwa, mashine hii kutoa maziwa safi bora na yenye ubaridi kwa kuzingatia afya ya mtumiaji.

Nje ya duka, mabango makubwa yanaonyesha ng'ombe na maandishi ya kuvutia. Mlango wa kuingilia umezungukwa na alama za kibiashara ukitoa mwonekano wa duka lililojaa bidhaa za maziwa.

Duka hili dogo ni kwa ajili ya kutoa huduma ya maziwa kwa wateja. Muhudumu yupo tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja.

Hili eneo, panapatikana maziwa. Maziwa haya yanakuwa ndani ya mashine. Hii mashine inamuwezesha mtumiaji kujihudumia maziwa yeye mwenyewe.

Mashine ya kisasa kwa ajili ya utoaji wa huduma ya maziwa, mashine hii inamruhusu mtumiaji kujihudumia maziwa yeye mwenyewe, na anapata maziwa safi na salama.

Duka dogo, la jumla na reja reja. Duka hili linauza vitu mbali mbali. Huduma za kifedha pamoja na uuzaji wa maziwa safi na salama.

Hili ni duka dogo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, hapa maziwa yanapatikana kwa lita au kwa glasi, hapa utapata maziwa pamoja na mayai, vyote katika hali ya ubora na salama kwa afya.

Mashine ndogo ya kisasa kwaajili ya kutoa huduma ya maziwa, mashine hii inaruhusu mtumiaji kujihudumia maziwa yeye mwenyewe.

Eneo hili ni mashine ya kisasa, kwa ajili ya utoaji huduma ya maziwa. Mashine hii inahakikisha afya bora kwa mtumiaji.

Eneo kwaajili ya uuzaji wa maziwa, wateja wanakunywa maziwa huku wakiyafurahia kwa ubora wake.

Hii ni mashine ya maziwa. Mashine hii inayowezesha watu kujihudumia maziwa safi na baridi. Maziwa haya yanahakikisha afya bora kwa mtumiaji.

Duka dogo kwa ajili ya utoaji wa huduma ya maziwa. Mteja atapata maziwa yaliyo safi na baridi kwa ajili ya afya.

Duka la bidhaa za maziwa lenye bango la kuvutia, rangi ya bluu na nyeupe. Bango linaonesha bidhaa kama maziwa, mtindi, ugali, keki na mayai. Ikiashiria mchanganyiko wa lishe na ladha.

Mashine ya kisasa ya "ATM" ya maziwa yakitoa maziwa safi tayari kwa kununua Kuna sehemu mbili ya kutoa maziwa, ikiwa Moja Ina skirini ya kidigitali na sehemu ya kuweka chupa au birika.

Mashine ya maziwa yenye rangi ya bluu na picha cha ng'ombe, inatoa maziwa safi kwa njia ya kidijitali ina skrini na sehemu ya kuweka chupa, ikionyesha teknolojia ya kisasa ya rejareja ya maziwa.

Duka la bidhaa za maziwa linaonyesha huduma ya kisasa ya "ATM" ya maziwa, ambapo wateja wanaweza kuchota maziwa yaliyopakiwa tayari kwa ajili ya matumizi.

Eneo kubwa zuri, kwa ajili ya uuzaji wa samani za majumbani, sofa, kabati, meza, vitanda pamoja na mito vikiwa katka mandhali nzuri.

Eneo kubwa kwa ajili ya uuzaji wa samani za majumbani. Masofa yaliyopambika vizuri pamoja na mito, makabati na vitanda yakionekana.

Eneo hili kunauzwa samani za majumbani, hapa kuna meza pamoja na viti, vilivyochongwa kwa ustadi mzuri.

Hili ni duka la samani lililojaa fanicha za kisasa kuna sofa nzuri za rangi ya kahawia na mito ya rangi ya machungwa na bluu, meza ya katikati imepambwa vizuri na kuna zulia chini.

Duka la thamani lenye thamani za kisasa, kuna sofa nyingi za rangi tofauti zikiwa zimeonyeshwa ndani ya duka. Duka hili lina thamani zenye ubora wa hali ya juu kwa bei nafuu.

Eneo dogo lililopo pembezoni mwa barabara, samani za majumbani, viti pamoja na meza zikiwa katika mauzo.

Hili ni eneo kwa ajili ya uuzaji wa samani mbalimbali za majumbani, hapa kuna sofa nzuri meza za kulia chakula pamoja na viti, kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Hili ni eneo, ambapo samani mbalimbali za nyumbani zinauzwa. Hapa kuna sofa za aina mbalimbali, pamoja na meza za kulia pamoja na meza za kuwekea vyombo.

Eneo la kisasa kwa ajili ya uuzaji wa samani za majumbani na maofisini. Hapa kuna sofa, meza, pamoja na makabati.

Hili ni eneo kwa ajili ya utengenezaji wa samani za majumbani. Hapa kumetengenezwa kitanda kizuri kikubwa, kitanda hiki kimetengenezwa na mbao ngumu teyari kwa matumizi.

Hili ni eneo kwa ajili ya uuzaji wa thamani za majumbani, katika eneo hili kuna vitanda mbalimbali vya aina tofauti. Kuna vitanda vya chuma vilivyonakishiwa na mbao na kuna vitanda vya mbao tupu.

Chumba cha maonyesho kinacholnesha seti ya sofa na meza ya kahawa. Chumba kimoja cha kulala pia kimewekwa kwa nyuma, mteja anaweza kuchagua kununua seti zote mbili au vitu tofauti.

Ndani ya jengo sehemu panapouzwa samani za nyumbani, hapa kunaseti ya sofa pamoja na meza nzuri ya kioo na viti kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Eneo hili ni kwa ajili ya utengenezaji wa samani za majumbani. Hapa kunategenezwa sofa za kisasa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Makabati mawili meupe yaliyopakwa rangi nyeupe yanatengenezwa, makabati haya yana droo mbili, moja imefungwa na nyingine imefunguliwa sehemu ndogo ya ndani imewekwa. Makabati haya ya kisasa yanatengenezwa na mbao.

Hili ni eneo kwa ajili ya uuzaji wa samani za majumbani, hapa kuna: vitanda vya chuma, pamoja na viti, meza na vitanda vya mbao.

Eneo kubwa lenye mandhari ya kuvutia eneo hili kunapatikana samani mbalimbali za majumbani, hapa kuna vitanda vya kisasa, makabati pamoja na meza.

Eneo zuri kwa ajili ya uuzaji wa vitanda vya mbao, vitanda vya aina mbalimbali vinaonekana.

Eneo lenye mandhari nzuri kwa ajili ya uuzaji wa samani za nyumbani, hapa kuna sofa pamoja na meza.

Eneo kwa ajili ya utengenezaji wa samani za ndani. Eneo hili kunatengenezwa samani za aina mbalimbali, hapa kuna vitanda vya kisasa vilivyo dizainiwa kwa kuchongwa kwa ustadi wa hali ya juu.

Eneo zuri lenye mandhari ya kuvutia kwa ajili ya uuzaji wa samani mbalimbali za majumbani, ikiwemo seti ya sofa za kisasa, kabati pamoja na pazia.

Eneo la uuzaji wa samani za majumbani, hapa kuna vitanda mbalimbali vya chuma, vilivyo pambwa na mbao ndogondogo kwa ajili ya kuvutia wateja.

Ili ni eneo ambapo samani za manyumbani zinauzwa, hapa kuna sofa za aina tofautitofauti zilizoshonwa na vitambaa vizuri.

Kijana akiwa anachagua sofa mpya. Hili ni duka kubwa la fanicha lina seti nyingi za sofa za rangi tofauti, sofa hizi zimepangwa kwa utaratibu tayari kuuzwa.

Eneo zuri kwa uuzaji wa thamani mbalimbali za majumbani na maofisini, hapa kuna sofa nzuri na meza kwa ajili ya kulia.

Eneo lenye mandahari tulivu, pembezoni mwa barabara, hii ni sehemu ambapo samani zinauzwa, kama vile sofa.

Hili ni eneo la kisasa kwa ajili ya uuzaji wa samani za majumbani, hapa kuna sofa, vitanda pamoja na makabati.

Meza ya mbao yenye umbo la mviringo na miguu iliyochongwa kwa ustadi mkubwa iko katika eneo la karakana, pia kuna vyombo mbalimbali na vifaa vya useremala nyuma yake.

Hii ni sehemu ambapo samani mbalimbali za majumbani, zinauzwa katika eneo hili, sofa za aina mbalimbali zinapatikana. Hapa mteja yupo na mtoa huduma wakipanga bei.

Eneo kwa ajili ya uuzaji wa samani mbalimbali za majumbani na maofisini. Hapa kuna sofa nzuri pamoja na meza ya kulia.

Hili ni eneo ambapo samani mbalimbali za majumbani zinauzwa, katika eneo hili kunapatikana vitanda, makochi ya kisasa pamoja na meza za kulia chakula.

Eneo zuri la kisasa kwa ajili ya uuzaji wa samani mbalimbali za majumbani na maofisini. Hapa kuna sofa nzuri zilizo na mapambo ya vitambaa imara.

Hili ni eneo kwa ajili ya uuzaji wa samani mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani na maofisini. Hii ni meza kubwa iliyozungukwa na viti venye muundo mzuri.

Mandhari ya ofisi ya kisasa. Viti vyeusi vimepangwa kuzunguka meza ya mbao, yenye nafasi ya usimamizi na nyaya. Viti vina migongo mirefu na mikono ikionyesha ubora wa fanicha ya ofisi.

Samani iliyotengenezwa kwa mbao zilizochakatwa na kupakwa rangi ya kuvutia. Hii ni meza yenye muundo wa kisasa na mwingine wa kawaida, unaweza kutumika kama kaunta ya duka.

Eneo dogo kwa ajili ya uuzaji wa samani za majumbani, samani kama vile kabati, meza na viti vipo kwa ajili ya uuzaji.

Mistari sita ya viti vilivyofunikwa kwa vitambaa na miguu ya mbao inaonyeshwa nje, huku watu wawili waliyo nyuma wakionekana kushughulikia kiti kingine miongoni mwao.

Hili ni eneo la uuzaji wa samani mbalimbali kwa matumizi ya ofisini na majumbani. Hapa kuna sofa nzuri za kisasa, pamoja na viti na meza za kulia chakula.

Meza za mbao na viti vimepangwa kwa ustadi kwenye eneo la changarawe, zikionesha ubunifu wa samani za ndani, zinazotengenezwa kwa mikono. Biashara ya samani inayojengwa kwa ufundi wa ndani.

Hapa mafundi wawili wanatumia mashine kukata mbao kwa uangalifu na ustadi mkubwa. Sehemu ya kazi imejaa samani zinazoendelea kutengenezwa kama makabati na dhana zimepangwa kwa matumizi ya haraka. Ni mazingira yanayoonesha ubunifu, kazi ya mikono na ustadi wa kisanii unaotumika katika biashara ya samani.

Duka zuri yenye mpangilio wa kuvutia, hii ni sehemu ambapo samani mbalimbali na huuzwa, kama vile mito pamoja na vitanda na masofa ya kuvutia.

Wafanya kazi wawili wakichonga na kusafisha mbao kwa mikono katika eneo la wazi, Wakionyesha ustadi wakutengeneza samanini kazi ya mikono inayo hitaji umakini, uvumilivu na ubunifu.

Mgahawa mzuri ulio na mandhari ya kuvutia wateja wanaonekana kufurahia chakula

Hoteli kubwa yenye hadhi ya nyota tano iliyo na mazingira bora, wahudumu waliovalia sare zenye kupendeza huku wateja wakifurahia huduma za chakula na vinywaji.

Sehemu nzuri ya kisasa na yenye kuvutia kwa ajili ya kupokea wateja wanaoingia hotelini. Wahudumu wanaonekana nadhifu na wenye furaha.

Haya ni mapokezi ya hoteli, kaunta ya mbao imepangwa vizuri, wahudumu wawili waliovalia sare nyeupe wakimkaribisha mteja kwa furaha na bashasha.

Chumba kikubwa cha hoteli ya nyota tano, chumba kina mandhari nzuri ya kuvutia wateja ,meza kwa kujisomea ,kitanda cha kulalia pamoja na choo kizuri.

Eneo zuri lenye mandhari ya kuvutia, hapa wanapokelewa wageni wa aina mbalimbali. Kwa ajili ya kupata chakula, hii ni sehemu nzuri yenye muonekano nadhifu.

Eneo zuri kwa ajili ya mapokezi ya wateja ndani ya hoteli Iliyo na mandhari ya kuvutia, mteja na muhudumu wakiwa katika hali ya furaha.

Hapa ni hoteli ya kisasa, yenye hadhi ya nyota tano. Hii ni sehemu ya mapokezi, ambapo wahudumu wawili wakimhudumia mteja.

Wahudumu wa hoteli wakiwa wamevalia mavazi nadhifu tayari kwa kuhudumia wateja. Hii hoteli inaonyesha jinsi inavyolinda afya za walaji.

Hoteli kubwa yenye mandhari ya kuvutia, mhudumu amevaa nadhifu, tayari kwa kupokea wageni na kuwahudumia.

Hoteli nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ikionesha sehemu nzuri ya kuhudumia wateja pamoja na meza nzuri zilizo nakshiwa na mapambo mbalimbali.

Vikapu vya rangi tofauti vimejaa vitunguu kwenye banda la soko lililofunikwa turubai la manjano, mtu mmoja ameshika kitunguu mkononi akionekana kupanga au kuuza mazao yake.

Eneo la soko lenye mandhari tulivu. Matunda na mbogamboga yanauzwa kwa wingi, matunda yenye ubora kama vile: machungwa, mapapai, tende na ndizi.

Duka kubwa la vyombo ndani yake kuna vyombo mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya nyumbani kuna chupa za chuma, kuna majagi, kuna vikombe, kuna mabakuli pamoja na masufuria.

Eneo lenye meza nyingi za bidhaa, wateja wanazunguka kutizama kuna bidhaa mbalimbali kama nguo na vitu vya nyumbani, watu wanapita na kuangalia vitu na wengine wanazungumza na wauzaji.

Muuza bidhaa amesimama nyuma ya meza, iliyosheheni mazao safi; nyanya, machungwa, mayai, mboga za majani; akimkabidhi mteja mfuko wa plastiki uliojaa bidhaa.

Hili ni soko la mboga na matunda lenye shughuli nyingi kuna wauzaji na wanunuzi wakiangalia na kununua mbogamboga kama vile; nyanya, maboga na ndizi.

Soko kubwa kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za kiasili hapa kuna bangili, mikufu na nguo.

Soko dogo kwajili ya kuuza bidhaa mbalimbali, ndani ya soko hili kunapatikana mboga za majani, vitunguu, nyanya pamoja na karoti.

Eneo la soko, kina mama na kina baba wakiwa katika shughuli za uuzaji wa bidhaa mbalimbali za chakula. Kuna mbogamboga, mchele, matunda.

Hili ni soko dogo kwa ajili ya uuzaji wa matunda na mbogamboga. Wafanyabiashara wapo tayari kwa ajili ya kuwahudumia wateja bidhaa tofauti, ikiwemo nyanya, vitunguu maji, tikiti.

Hili ni soko ambapo, bidhaa mbalimbali zinauzwa. Hapa kuna; nyanya, maharagwe, vitunguu pamoja na viazi mviringo.

Soko dogo kwa ajili ya uuzaji wa mbogamboga na matunda. Wafanyabiashara wapo katika kuhudumia wateja wa kila siku.

Duka kubwa la vito vya asili, mteja akionekana kuchagua vito ni kama: cheni, viti, vinyago vya wanyama, mikanda pamoja na mikoba.

Hili ni eneo la soko, soko hili lina mandhari tulivu na safi, salama kwa walaji, hapa kuna bidhaa mbalimbali, wanaonekana wateja na wafanyabiashara.

Eneo la soko, hili ni duka ambalo linauza nafaka za aina mbalimbali. Hapa kuna michele ya aina tofautitofauti, kuna maharage, kuna njegere.

Ndani ya soko kubwa mfanyabiashara wa mbogamboga na matunda yupo katika hali ya furaha akipakia kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Hili ni soko lililopo maeneo ya vijijini, kina mama wanaoonekana wakiwa katika shughuli za uuzaji wa mbogamboga. Hapa kuna nyanya, biringanya pamoja na vitunguu.

Hili ni soko lenye wateja wengi wakijaribu kupata vitu mbalimbali, kila mtu anatafuta vitu anavyovihitaji. Kuna wafanyabiashara wanauza vitu tofauti tofauti.

Hapa ni soko kubwa wateja pamoja na watoa huduma wapo tayari kwa ajili ya kuhudumia, wateja wanaonekana wakiangalia bidhaa mbalimbali kwa ajili ya manunuzi.

Soko dogo kwa ajili ya uuzajibwa bidhaa mbalimbali. Mfanya biashara yupo teyari kwa ajili ya kuhudumia wateja wake wa nyanya, vitungu pamoja na mbogamboga.

Eneo la soko, wanunuzi wakiendelea kununua bidhaa mbalimbali. Ndani ya soko hili kunapatikana bidhaa kama ndizi, maboga, maembe pamoja na machungwa.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali kuna matunda kama ndizi, maembe na matikiti maji, wafanyabishara wanakaa na wateja wanapita wakitafuta vitu vya kununua.

Soko kubwa, lililo pembezoni mwa barabara, wafanyabishara wanaendelea na harakati za uuzaji wa matunda, huku watumiaji wakifurahishwa na huduma na bidhaa wanazoziona.

Banda la maonyesho lililojaa bidhaa mbalimbali, vifaa vya jikoni, vipeperushi, rafu zilizojaa bidhaa, muuzaji anatoa maelezo kwa mteja kuhusu bidhaa zinazopatikana katika kibanda chake.

Eneo la soko, wanunuzi na wauzaji wakiwa katika harakati za kila siku. Bidhaa kama; nyanya, ndizi, tango, mchele, maharage yanapatikana katika soko hili.

Eneo la soko kubwa lenye mandhari nzuri safi, shughuli za sokoni za kila siku zikiendelea, huku wauzaji na wanunuzi wakizingatia kwa umakini bidhaa wanazo nunua au kuuza.

Wafanyabiashara wawili wa matunda wapo katika shughuli za kila siku za uuzaji wa matunda. Matunda kama mapapai, epo, ndizi, na tende, yanaonekana katika eneo hili la biashara.

Eneo la soko, wakionyesha harakati za sokoni zikiendelea, huku wafanyabiashara wakiendelea na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ikiwemo ndizi, maboga, mahindi pamoja na vitunguu.

Hii ni mashine ndogo kwa ajili ya malipo kwa njia ya kadi baada ya kufanya manunuzi au kupata huduma, mteja huweka kadi yake kwenye hii mashine na kufanya malipo kisha kupokea risiti.

Nyumba zenye mandhari nzuri kwa ajili ya kununua au kupanga, nyumba hii hurahisisha makazi kwa ajili ya binadamu.

Nyumba kubwa ya kisasa kwa ajili ya matumizi mbalimbali ikiwemo ofisi, nyumba za kulala wageni, ikiwa imezungukwa na uzio mkubwa wenye ulinzi wa nyaya za umeme.

Eneo la makazi ya binadamu, katika eneo hili kuna nyumba za kisasa kwa ajili ya upangishaji au manunuzi.

Eneo la nyumba ambalo kuna mnada unaendeshwa hii nyumba ipo kwa ajili ya uuzwaji, ili kukidhi mahitaji ya mwenye nyumba au kampuni husika.

Mwanamke na mwanaume, wamesimama kwenye varanda ya nyumba ya kifahari. Kuna meza na viti vya nje na sofa za kisasa, mwanamke amevaa gauni lililopambwa kwa rangi mbalimbali.

Hili ni eneo kwa ajili ya makazi ya watu ,Hapa kuna nyumba za kununua pamoja na nyumba za kupangisha kwa ajili ya makazi.

Hili ni eneo kwa ajili ya makazi ya binadamu nyumba za kisasa zinaonekana zikiwa na ubora na madhari ya kuvutia, nyumba hizi kuna ambazo zina tenki kwa ajili ya uhifadhi wa maji.

Eneo lenye mandhari nzuri kwa ajili ya makazi ya watu. Hapa kuna ghorofa la mbalimbali kwa ajili ya kupangisha au kununua.

Nyumba ya kisasa ya ghorofa mbili imekaa tambarare na sehemu ya kuvutia, inaonyesha mandhari ya kuvutia kwa wateja wanaotafuta makazi ya kifahari. Dirisha kubwa za vioo huwangaza sehemu ya ndani kwa mwanga wa asili.

Mughahawa mdogo wenye sehemu ya kuandalia vinywaji, ikiwa na mashine za kutengenezea pamoja na rafu zilizojaa vikombe vya kahawa, glasi na viungo mbalimbali.

Hili ni duka ambalo lipo ndani ya jengo kubwa lakibiashara, duka hili linatoa huduma za mavazi hasahasa kwa watoto wa kiume na wa kike.

Ndani ya jengo kubwa la kibiashara, duka linalouza viatu vya aina mbalimbali kuna raba, viatu vya kawaida, viatu kwa ajili ya watoto, na watu wazima wanawake kwa wanaume.

Ndani ya jengo kubwa la kisasa, hili ni duka kwaajili ya uuzaji wa mabegi ya aina tofauti tofauti, pamoja na makoti.

Meza ya maonyesho ya viatu ndani ya jumba la manunuzi, masanduku ya rangi ya njano yamepangwa kwa safu na viatu vya aina mbalimbali vimewekwa juu yake, wateja na wauzaji wanashughulika wakichunguza bidhaa au wakihudumia wateja.

Eneo la ndani ya jengo, sehemu wanapouza nguo za watu wakubwa. Sehemu hii kunapatikana makoti ya suti, pamoja na mashati na suruali.

Duka lililopo ndani ya jengo la biashara. Duka hili linauza nguo za aina mbalimbali ikiwemo mashati na makoti.

Ndani ya jengo la kisasa la ununuzi, viti vilivyopangwa kwa ustadi mhudumu akionekana kusimama mbele ya meza ya mapokezi.

Meza ya maonyesho ndani ya duka la nguo kwenye jumba la manunuzi limepambwa kwa mashati ya rangi mbalimbali yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Mabango ya punguzo ya bei asilimia arobaini na asilimia hamsini yanaonekana yakivutia wateja walioko karibu.

Duka kubwa linalouza suti za kifahari, suti hizo zimetengenezwa kwa vitambaa tofauti. Suti hizi zimetundikwa vizuri, pia zipo zenye rangi ya bluu na kijivu.

Ndani ya jengo kubwa la kibiashara wahudumu wapo wanatoa huduma kwa wateja, wateja wanaonekana ni wenye furaha kwa huduma wanayoipata.

Ndani ya jengo kubwa la kibiashara. Sehemu ambapo panauzwa viatu vya aina tofautitofauti, viatu hivi ni kwajili ya watu wazima.

Duka kubwa la uuzaji wa nguo za aina tofautitofaut, katika duka hili kuna nguo za watoto, wadogo, wakubwa, wanawake kwa wanaume.

Jumba la kisasa la biashara viti na meza za kuvutia zimetandazwa kwa mpangilio wa kuvutia, huku watu wawili wakisimama karibu mmoja amevaa mavazi meusi. Mandhari ya ndani inaonesha maisha ya kisasa.

Ndani ya jengo kubwa la kisasa kwa ajili ya biashara vyumba mbalimbali vipo vilivyo na biashara za aina tofautitofauti.

Duka kubwa la kisasa lililo katikati ya mji, nguo mbalimbali za watoto zinapatikana katika duka hili, ikiwemo viatu, suruali.

Ndani ya jengo kubwa la ununuzi chumba kidogo cha ununuzi

Duka kubwa kwa ajili ya uuzaji wa nguo. Hapa kunapatikana mashati pamoja na suruali.

Duka la kisasa nguo za aina mbalimbali hapa kuna na nguo za wanaume ambapo kuna makoti, shati na suruali.

Eneo la duka lenye mandhari nzuri ya kuvutia, nguo za wasichana zinaonekana kwa ajili ya kuuzwa.

Duka kubwa la kisasa, lenye kuuza shati pamoja na suruali za watu wazima. Duka hili lina punguzo hadi asilimia hamsini na tano, kwa ajili ya kuvutia wateja wengi.

Ndani ya duka la nguo lenye rafu nyingi mavazi ya kila aina yamemepangwa kwa ustadi upande wa kushoto ukionyesha mitindo ya msimu wa joto wateja kadhaa wanapita wakiangalia bidhaa.

Katika eneo lenye mwangaza wa kuvutia mpangilio wa kisanii, mikate na vitafunwa vimepangwa kwa ustadi kwenye kabati la kioo; watu wanapita wakivutiwa na harufu nzuri huku menyu ya vinywaji ikiwa imechorwa kwa kuvutia, mandhari kama hii kuwavutia wateja kwa urahisi na huongeza uzoefu wa ununuzi.

Hali ya duka la nguo imepangwa kwa ustadi, safu zikionyesha mitindo tofauti, ya jinsi na mashati yaliyofungwa vizuri, tangazo kubwa linavutia wateja kwa punguzo hadi asilimia arobaini, jambo linaloongeza msisimko wa ununuzi.

Eneo kubwa la kisasa, eneo hili kunapatikana bidhaa mbalimbali ambazo zimefungashwa vizuri na kuthibitishwa kwa ubora, wa matumizi ya mtumiaji, hapa kuna bidhaa mbalimbali kama mikate.

Duka la kisasa likiwa na bidhaa nyingi za kuuzwa, hapa kuna mteja na wafanyakazi. Bidhaa nyingi za kuuza, zinapatikana dukani.

Hili ni soko la kisasa kwa ajili ya uuzaji wa matunda na mbogamboga, katika soko hili kuna matunda kama ndizi, pia kuna mbogamboga kama vile; karoti, viazi mviringo.

Safu ya dawa ya meno, katika "supermarket" imepangwa kwa mpangilio mzuri na chapa kama "colgate" inatawala, hii ni taswira halisi ya mazingira na ununuzi, ambayo yanafaa kwa maudhui ya "supermarket".

Ndani ya supamaketi kubwa na ya kisasa muhudumu akiendelea na upangaji wa bidhaa, kwa ajili ya wateja mbalimbali.

Rafu ya viatu ndani ya duka kubwa aina mbalimbali za viatu vya michezo na vya kawaida zimepangwa kwa safu tatu, kila moja lilkiwa na rangi na mtindo tofauti.

Soko kubwa kwa ajili ya uuzaji wa matunda na mbogamboga. Soko hili linauza matunda kama tikiti na mbogamboga kama spinachi.

Wanaume wawili wamesimama kwenye kaunta ya duka la rejareja, rafu ndefu imejawa na bidhaa nyingi za kuuzwa, friji kubwa inaonekana upande kwa kulia.

Duka kubwa kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za ngano ikionyesha wateja pamoja na mhudumu, bidhaa ni kama keki, maandazi mikate, kwa ajili ya usalama wa afya ya binadamu.